Ndizi zimepangwa kando ya barabara ili ziweze kuuzwa kwa watu tofauti tofauti, ndizi ni za muhimu sana kwa maisha ya binadamu.

Ng'ombe wengi wa maziwa wamelala chini wakipumzika huku wamekula na kushiba vizuri sana wakingojea nangojea kukamuliwa juu ng'ombe yana maziwa mengi sana.

Mahindi zimeanikwa kwa kamba ndo iweze kukauka vizuri. Alfu zitumike kwa kutengeneza ugali, unapeleka kwa kisagi inakuwa unga alfu inakuja kupikia ugali. Hii ni ya muhimu sana.

Ndizi ambayo haijaivaa ikikatwa katwa na kupikwa kwa moto na kukaangwa vizuri inakuanga mzuri na maana kwa mwili ya binadamu.

Ng'ombe zinazokamuliwa na vitu vya kisasa ili ziweze kuharakisha unapokamua ng'ombe mingi.

Ndizi iliyoiva kwa shamba. Limekaa vizuri sana. Mtu ameshika na anafurahia jinsi hii ndizi imeiva vizuri.

Upikaji ya mayai ni muhimu sana, pia mtu akikula anapata nguvu zinazotosha na pia kujenga kimwili.

Mama mmoja anapanda mimea mbalimbali. Pia ndizi imepandwa kwa kando ambazo zimekaa kama zimezaa matunda.

Mama amesimama kwa shamba lake ambayo imepandwa vitu tofauti tofauti. Hapa naona viazi tena naona ndizi ambayo zimekuwa na pia huyu mama anatengeneza zingine ndogondogo ndio apande siku ingine.

Nyumba kubwa ya ng'ombe ambayo imejengwa vizuri sana. Inasaidia ng'ombe kukula vyakula vyao vizuri bila kung'ang'aniana.

Ng'ombe mbili ambayo zimefungwa na mishipi ili liweze kukamuliwa na mashini ya kukamulia maziwa.

Ngombe ni za muhimu sana kwa kila mtu kwa sababu ukiwa na ngombe utapata maziwa, Nayo maziwa unaeza uza upate pesa ya ngombe yapaswa kulishwa na vyakula vyao ili iweze kutoa maziwa.

Shamba kubwa iliyopandwa ndizi Kwa vizuri sana hili mtu aweze kuuza na kupata pesa za kuzitimia kwa mahitaji yake zingine.

Ndizi kadhaa zimepangwa kwa wingi na hazijaiva bado ni mbichi. Ndizi ni za muhimu sana kwa sababu, mtu akikula anapata nguvu nyingi mwilini.

Maziwa zinaletwa kwa sehemu mbalimbali ili kukusanywa kwa nyumba moja ili waweze kuuzia watu wanaotaka maziwa wanaweka kwa mtungi moja.

Ng'ombe kubwa ya maziwa inakamuliwa na mtu ama mchungaji wa ng'ombe. Maziwa ya ng'ombe ni ya muhimu saana kwa sababu unaeza uza na upate pesa na unaweza tumia tena kunywa ama kwa nyumba

Kuna magonjwa mbalimbali na vidudu vinavyokula mahindi hapo ambapo hujaweka vitu vya kuzuia magonjwa hayo.

Shamba kubwa yenye ndizi mingi zilizopandwa na kupandwa vizuri sana. Kwa hizi ndizi kuna zenye zimeiva vizuri kwa shamba na zingine bado zinakuwa.

Ufugaji wa ng'ombe ni ya muhimu sana kwa kila mkulima kwa sababu ng'ombe ina maana kadhaa sana kwa kila mtu anayefuga.

Wapishi wanaopika vyakula, wamekaa chini huku wengine wanaendelea na upishi. wanaona vile vitu vimeiva.

Ndizi ni za muhimu sana kwa mkulima yeyote kwa sababu ndizi unaweza tumia kama chakula ama unaweza uza na upate pesa.

Ndizi mbichi shambani ya muhimu sana na ndizi mbichi ukisipika kwa moto inaongeza yanaongeza nguvu.

Ndizi mazuri ambazo zimepakiwa ama zimewekwa chini, ili ziweze kuuzwa kwa watu wengi. Ndizi ni za muhimu sana kwa kila mwanadamu kwa sababu, ukikula ndizi unapata nguvu za kutosha.

Watu walio na mashamba kubwa kubwa waweze kupanda ndizi kwa sababu ukiwa na ndizi unaweza tumia kama chakula ama ubadilishe na pesa.

Shamba kubwa ambayo imepandwa mimea mbali mbali ndizi zimepandwa kwa upande mwingine pia maindi imepandwa kwa upande mwingine pia naona vitu vingine tofauti ambayo zimepandwa vizuri.

Ndizi mbichi ama mbichi ambazo zimetoka kwa shamba ya muhimu sana kusafirisha ziendele inchi kubwa sana ili watu waweze kupata pesa.

Mitungi za kubebea maziwa ni za muhimu pia sana kwa wakulima wanaolima ama wanao fuga ng'ombe, ili waweze kubebea maziwa yao.